Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwenye jukwaa la viti labda waanjani wengi wao wamevalia fulana nyekundu. Mwanamke mmoja anapeperusha bendera ya Kenya kwa shauku kubwa, baada ya wote wanapiga makofi huku wengine wakiimba au kushangilia. Wanaume wengi hapo wapo mstari wa mbele wakitazama umakini kile kinachoendelea.

Wanawake wanacheza mpira wa kikapu nje. Wamevaa sare za bluu na nyeupe, wakionyesha ari kubwa. Mchezaji mmoja anamiliki mpira huku wengine wakimkabili, wote wakiwa makini. Mandhari ya nyuma yaonyesha majengo ikionyesha mchezo unafanyika uwanjani. Inaonyesha nguvu na ushindano wa mchezo.

Watu wengi wamevalia nguo za kijani na nyeupe, wakishangilia kwa furaha, wakizunguka moto unaowaka na kutoa moshi. Baadhi yao wamebeba rungu na shoka, wengine wakiwa wameshika ngoma kubwa za kijani, zilizobandikwa maandishi kama, Gor Mahia Branch. Nyuso zao zinaonyesha shamrashamra na bashasha, zikiashiria sherehe au ushindi.

Humu ikiwemo aliyekuwa naibu wa Kenya Rigathi Gachagua na rais wa muungano wa Kenya William Ruto wamesimama kando na majaji wawili ambao wamevaa majoho yao na mheshimiwa mmoja kando yao amevaa suti. Wote wamesimama mbele na nyuma yao mna bendera za Kenya wakionyesha heshima na umuhimu wa tukio.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wanaonekana wamekusanyika katikakati ya uwanja wa kijani kibichi. Wamejikusanya pamoja wakiwa wamekumbatiana. Wamevaa sare za jezi ya manjano na kaptura nyeusi. Wameshikana pamoja kuonyesha umoja na ushikamano. Mchezaji mmoja kati yao amevaa jezi ya zambarau yenye namba ishirini mgongoni. Nyuma yao viti vya bluu vya uwanja wa mpira vinaonekana.

Mazingira ya nje yanaonekana kuwa bomba kubwa la maji, la rangi ya kijani, likipita katikati ya eneo lenye mimea na udogo wenye matope. Kisima kimoja cha saruji kimeonekana kikiwa tupu mbele, huku kwengine kikiwa nyuma. Miundo mbinu iliyoharibika kama vile vipande vya zege vilivyovunjika, vimetawanyika karibu. Kwa mbali miti mirefu na uzio wavu unaonekana, kuashiria eneo la vijijini au kando ya barabara.

Mwanaume ameketi mbele ya kaunta ya huduma ya Kenya, akizungumza na mhudumu aliyeketi nyuma ya kompyuta, mwanaume amevalia kofia nyeupe na koti la bluu na suruali ya rangi sawa, akiwa na mkono mmoja umewekwa juu ya kaunta. Kaunta hiyo ina nembo kubwa ya Huduma Kenya na inatoa mwonekano safi wa kisasa. Kwa nyuma, kuna picha la bango la huduma la Kenya na anayemhudumia akiwa amevalia shati nyeupe na suti ya nyeusi.

Wachezaji wa soka wamo uwanjani. Wengine wakiwa wamevalia jezi nyeusi na za dhahabu huku wengine wakiwa na jezi nyepesi. Mmoja wa wachezaji akiwa amevaa jezi nyeusi na dhahabu anaonekana akishangilia kwa nguvu mikono ikiwa wazi, wenzake wamemzunguka na baadhi yao wanaonekana wakishiriki furaha hio. Nyuma yao kuna stendi za watazamaji zenye rangi nyekundu.

Ofisi ya huduma Kenya imejaa vituo vingi vya huduma kila moja ikiwa na wafanyikazi wanaotumia komputa kuwahudumia wananchi. Ishara mbalimbali zinaonekana juu ya vituo zikionyesha huduma zinatolewa kama vile Police Clearance Certificate, Police Abstract na NCA Services. Mstari wa viti vya chuma umepangwa mbele ya vituo vikisubiri wateja huku mapambo ya puto nyekundu, nyeupe na kijani yakining'inia kwenye moja ya vituo.

Kundi la watu wenye wamo kwenye chumba chenye shughuli nyingi, wamevalia shati nyeupe zenye mikono mirefu na vifungo vyekundu wamesimama, mwanamke mmoja akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, amesimama nyuma ya kaunta akizungumza na mwanamume aliyevaa suti na miwani, nyuma yao kuna ishara iliyoandikwa Center High na namba. Mazingira yanaonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya kusubiri katika chumba chenye mwanga. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya akimbeba mtoto mdogo na yeye mwenyewe anaangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mwanamke mwingine ako amevalia fulana nyeusi na sketi nyeusi amesimama mbele akionekana akiongea na mtu ambaye hajaonekana kikamilifu. Kwa nyuma kuna madirisha na vioo na mabango yenye nembo za huduma Kenya yakionyesha kua hapa ni mahali pa huduma za uma.

Tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi limewekwa juu ya fremu ya chuma. Fremu hii ina gasi ya kijani kibichi upande wake ikiruhusu kufikia tanki hilo. Muundo mzima umewekwa juu ya jukwaa la saruji karibu jengo lenye kuta nyeupe na paa la rangi nyepesi. Chini ya tanki karibu na gasi , kuna pipa dogo la takataka. Sehemu yote inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Makutano makubwa ya watu wengi wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wamekusanyika nje. Katikati yao bendera nyeupe yenye maandishi Al aziza fc inashikiliwa. Inaonesha uwepo wa klabu ya soka. Baadhi ya watu wamevaa sare za rangi nyingi ya kijani kibichi na machungwa.

William Samoei Ruto amevalia suti nyeusi na tai njano, akishikilia kitabu kikubwa cheusi, huku akiongea wazi mbele ya microphoni , karibu naye amesimama bibiye aliyevaa nguo nzuri iliyopambwa akitazama upande ule ule, nyuma yao kuna muundo wa jukwaa na bendera, inaonekana kama tukio rasmi au sherehe kubwa.

Uredi wa ujuzi unaendelea unaonesha mashini kubwa ya Hyundai aina ya tingatinga ikiwa imepaki mahali pa kazi. Pembeni kuna mirija mingi ya saruji iliyoundwa kwa ajili ya mifereji ya maji au miundombinu mingine ardhini. Nyuma ya majengo kadhaa yaliyokamilika yanaonekana yakionesha maendeleo ya ujenzi. Miti kadhaa mirefu inaonekana upande wa kushoto. Ardhi Inaonekana kuwa na mchanga na vifaa vya ujenzi vimetawanyika.

Mwanamke amesimama karibu na mwanaume ambaye ameketi mezani akishiriki katika mchakato wa kusajiliwa au kudhibitisha, wote wamevalia barakoa. Mwanaume huyo amevaa shati jeupe na tai nyekundu anaonekana akichukua alama za vidole za mwanamke. Mwanamke huyu pia amevalia koti la kijivu, shati la ndani jeusi na skafu nyeupe iliyorembeshwa.

Kundi la watu wenye furaha wamekusanyika wengi wakitabasamu na kuonyesha ishara za amani, wanaume wanne mbele wamevalia nguo mbalimbali mmoja akiwa na bendera ya Kenya, umati mkubwa wa watu unaonekana nyuma ukionyesha shamra shamra inaonekana ni tukio la jamii au la kizalendo lenye shamra shamra mingi.

Majaji watoto wawili wakike mmoja mwanamume wameketi nyuma ya meza kubwa iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe .Wote wamevalia maziwa meusi na nyekundu. Bendera ya Kenya na bendera ya nyingine yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya zimetundikwa nyuma yao. Tuniamiza vichwa vyetu kadhaa vinaonekana. Wakiwemo wanasheria au maafisa wa mahakama.

Uwanja mkubwa wa riadha ukiwa umejaa umati wa watu wengi kwenye viti vya watazamaji. Uwanja wenyewe wa rangi ya kahawia unaonekana ukiwa na alama za mistari. Kwenye uwanja wa kijani kibichi katikati kuna watu wachache labda wanariadha au waandaji na vifaa vya michezo kama vile vizuizi na machungwa. Kwa umbali jukwaa limejaa mashabiki wakishuhudia shughuli zinazoendelea uwanjani.

Shughuli inaendelea kwenye meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cha kijani. Chini ya hema, watu kadhaa wameketi nyuma ya meza wakiwa wamevaa barakoa, huku wengine wakiwa wamesimama wakiwajibika. Wengine wanaonekana wakijaza fomu. Kuna chupa za vitakasa mkono mezani. Watu wengine wamesimama wakisubiri kwa subra. Mandhari inaashiria tukio la usajili au huduma ya umma.

Kikundi cha watu saba wamejipanga mbele ya jengo lenye ngazi, na nguzo. Katikati ya mandhari ya mbele mwanamke amesimama akishikilia nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary , yenye rangi ya kijani na manjano. Amezingirwa na wanaume wanne na wanawake wawili, wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Wanaume wamevaa suti na tai, huku wanawake wamevaa nguo za heshima. Wote wanaonekana kutulia na makini wakiangalia mbele.

Uhuru Kenyatta amesimama mbele ya maikrofoni akionekana kama vile anakila kiapo, huku akiwa ameshika kitabu. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeupe amemshikilia kitabu kingine. Upande wa kushoto, jaji mkuu amesimama akiwa amevalia joho jeusi na wigi jeupe. Kwa nyuma umati mkubwa wa watu na bendera za Kenya zinaonekana zikionyesha tukio rasmi la kitaifa.

Timu ya mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jezi za buluu na nyeupe. Wanasherekea ushindi wao, wakiinua kombe kubwa la dhahabu. Wachezaji wengi wameinua mikono yao juu wakishangilia kwa furaha na msisimko. Wako ndani ya ukumbi wa michezo, wenye kuta za bluu na muundo ambao unaonekana nyuma. Nyuma yao pia kuna watu wengine ambao wamevaa jezi, kubwa wanaonyesha hisia za ushindi za ukubwa.

Kundi la watu wamo kwenye kituo cha Huduma Kenya, ndani ya ofisi kubwa na wawili wamevalia sare nyeupe na mstari nyekundu wamesimama nyuma ya dawati. Mmoja wao anatumia kompyuta huku mwingine akionekana akizungumza na mteja. Dawati limeandikwa Huduma Kenya kwa herufi kubwa na pia Information Desk kwa herufi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna wafanyikazi wengine kadhaa na wateja wakiwa wamesimama. Hiyo inaonekana kuwa na mwanga mzuri.

Mchezaji wa mpira wa kikapu wa kenya akiwa amevalia jezi nyeusi na namba kumi na nne ameshika mpira akionekana akijitayarisha kufanya shambulizi. Mchezaji wa timu pinzani amevalia jezi ya kijani namba kumi na mbili amejipanga kumzuia. Kwa nyuma viti vya watazamaji vya rangi ya njano na nyeusi vimepangwa kwenye uwanja wa ndani zikionesha mazingira ya mechi wa kikapu. Wachezaji wote wanaonekana wakiwa makini na wenye bidii.

Mwanaume aliyevaa suti, anafanya kazi kwenye computer ndogo chini ya hema huku watu wengine wako kwenye foleni. Kwenye meza kuna kadi za bluu simu na nyaraka. Hali ya hewa ni nzuri na inaonekana kuwa ni tukio la umma au huduma inayotolewa. Watu wanasubiri kwa uvumilivu za miale na amevaa rangi tofauti tofauti.

William Ruto anaonekana kwenye picha kwenye afya ya kuapishwa, akishika kitabu kitakatifu, akiweka kiapo. Jaji mkuu umesimama karibu naye kumuongoza. Mwanamke mwingine amesimama upande wa kulia ambaye ni bibiye. Watu wengi wamekusimika nyuma yao, wakifuatilia hilo tukio muhimu. Bendera za Kenya zinaonekana wazi zikionyesha uzalendo.

Mwanaume aliyevaa shati refu jeupe anashika karatasi nyeupe akimpa mwanamke aliyemshika mtoto mdogo. Mwanamke amevaa shati lenye mistari myeusi na myeupe huku mtoto wake akiwa amevalia kaga yenye fangi ya bluu na mistari. Mtoto ana nywele nyekundu zilizofungwa juu. Nyuma kuna wanaume watano waliovaa suti na mashati meupe akiangalia tukio hilo. Mandhari nyuma inaonyesha mabango yenye maandishi huduma Kenya na transforming public service delivery ikionyesha kituo hichi cha huduma.

Wachezaji watatu wa riadha wa Kenya wamesimama, kwa kujamini kwenye uwanja wa riadha kuwa waliostara zenye michoro ya Kiafrika na neno KEN kifuani. Wote wanaonekana kuwa na tabasamu mmoja akiwa ameinua mikono yake kusherehekea. Kwa nyuma, umati mkubwa wa mashabiki wamejaa jukuani kushuhudia tukio hilo. Mchezaji mwingine anaonekana kuwa mbali amevaa sare ya blu na njano.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia suti wamekusanyika katika ofisi au kituo cha huduma kenya. Mwanaume moja ameketi chini akiongea na mwanaume aliyesimama. Wengine wamesimama kwa umakini wakisikiliza. Neno huduma kenya inaonekana ukutani nyuma yake yakibukiza mazingira huduma za umma.

Kundi la watu limekusanyika huku wengine wakiwa wamevalia kofia za majani na miwani ya jua. Mmoja amevalia jezi ya Kenya Airways huku mwingine akishika bendera ya Kenya. Wengine wametabasamu na wengine wanaonekana wakishangilia. Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa umma labda kwenye tamasha au tukio la michezo.

Huduma Centre ina kaunta kubwa nyeupe yenye maandishi information desk na lebo ya Huduma Kenya. Wafanyikazi wawili wanahudumia wateja kwa umakini. Ofisi imepangwa vizuri, ina lebo za Huduma Kenya, picha za viongozi na vifaa vya kuzimia moto.

Shughuli inaendelea kwenye ofisi ya huduma za NSSF. Kuna kaunta kadhaa za huduma zikiwa na mabango yenye nembo NSSF na number za huduma. Wafanyakazi wawili wakiume wamekaa kwenye kaunta tofauti wakihudumia wateja. Mteja mmoja anaonekana akiwa ameketi mbele ya wafanyakazi akitumia kompyuta huku mteja mwingine akionekana nyuma. Ofisi inaonekana kuwa na mazingira safi na yenye mpangilio mzuri.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya kikiwa na kichwa republic of Kenya certificate of birth maneno mbali mbali yanaonekana kama mahali pa kuzaliwa Embu hospital jinsia female na taarifa zina tarehe ya kuzaliwa ambayo imefichwa. Cheti kina saini ya mkunga na tarehe ya usajili. Chini kabisa kuna maelezo ya kisheria kuhusu utoaji wa cheti hicho kwa mjibu wa sheria ya usajili mkuu wa kuzaliwa na vifo.

Wateja kumi na tisa wamesimama mbele ya jengo jeupe la Huduma ya Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia mashati nyeupe ya kola nyeusi au tai. Baadhi wamevalia suruali nyeusi na viatu vilivyong'aa. Jengo lina pesa la paa la pembe tatu na juu ya mlango kuna ishara inayosoma Huduma Kenya na nembo yake ya rangi. Kando ya jengo kuna barabara ndogo iliyotengenezwa vizuri na alama ya jani ikionyesha mahali pa kuingililia.

Kikundi cha watu wakiwemo wanawake wawili na wanaume sita wakiwa wamesimama mbele ya jengo la kifahari la kiserikali. Mwanaume aliye katikati amevaa miwani ya jua na suti ya bluu, anazungumza mbele ya mikigaa yenye mikrofoni yenye lebo Office of the Chief Justice Judiciary . Wanaume wengi wamevalia suti na tai huku wanawake wengine wakiwa wamevaa mavazi rasmi. Wote wanaonekana wakiangalia mbele na kutulia wakionyesha mazingira ya mkutano wa waandishi.

Rais wa Kenya wa muungano wa Kenya anaonekana akiwa amevalia suti na tai nyekundu akiwa amesimama kwenye jukwaa akishika kitabu takatifu. Karibu naye kuna jaji mkuu akimwongoza naye bi Magret Kenyatta amesimama upande wa kulia. Watu wengine wamekusanyika kwenye nyuma wakishuhudia tukio hilo la kihistoria na kando kuna vipaza sauti na meza kubwa.

Mwanaume amevalia suti ya bluu na tai akizungumza kwa ishara za mikono mbele ya kundi la watu, watu walioketi mbele yake wamevalia fulana nyekundu zenye nembo, nyuma yao kuna mabango yanayotaja, Bath and Death Certificates na Transforming Public Service Delivery . Mazingira yanaonyesha kuwa ndani ya ofisi au ukumbi wa mkutano, ikionyesha mada ya huduma.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za manjano na baadhi yao wakiwa na jezi nyekundu wamesimama uwanjani wakipunga mikono mashabiki. Mashabiki wengi wamevaa nguo za manjano wamesimama kwenye viti za blue vya uwanja wakishangilia na kuwapungia wachezaji mikono. Baadhi ya mashabiki wamebeba bendera na mabango wakionyesha msaada wao kwa timu.

Kundi kubwa ambalo limebeba bendera ya Kenya linashangilia kwa hamsa. Wengi wao wameinua mikono juu na wengine wanapiga kelele kwa furaha wakionyesha shauku kubwa. Rangi nyekundu, nyeusi na kijani za bendera zinaonekana wazi zikiwakilisha utambulisho wao wa kitaifa. Mandhari inaashiria tukio la michezo au sherehe kubwa lenye uzalendo.

Afisa wa Huduma Centre ameketi kwenye kaunta ya huduma akiwa amevalia shati jeupe, tai nyekundu na barakoa. Mbele yake kuna kompyuta ina kifaa kidogo cha kuonyesha taarifa. Nyuma yake kuna ukuta mwekundu wenye maandishi Huduma Kenya na kauli mbiu. Ni mahali ambapo yeyote anaweza pata huduma za serikali urahisi na ufanisi. Juu ya kichwa chake kuna bango dogo lenye maandishi Police clearance certificate ikionyesha moja ya huduma zinazotolewa hapo.

Wanaume wawili wamekaa kwenye meza ya mbao wakijaza fomu au kuandika. Mmoja amevaa shati ya kijani kibichi akijikita kuandika kwa kalamu yake. Mwingie amevaa shati juepe na kofia anaangalia karatasi mbele yake. kwenye meza kuna karatasi nyingi kalamu na vifaa vya ofisi kama vile stemp . Watu wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri kwenye viti vya plastiki.

Mashabiki wa Gor Mahia FC wamekusanyika uwanjani wakishangalia kwa shauku timu yao katikati. Shabiki mmoja anashikilia bango refu la kijani lenye maandishi Gor Mahia FC kwa herufi nyeupe huku wengine wakishangilia. Baadhi ya shabiki wamevalia jezi ya timu yao nyingine nyeupe na nyingine za kijani. Shabiki mmoja amevaa barakoa fungu na mwingine kofia ya majani wakionyesha ubunifu wao. Umati wa watu unaonekana nyuma wakifanya mandhari ya shamrashamra za mchezo wa mpira.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako uwanjani wakati wa mchezo, kila mmoja akionyesha uwezo wake. Mchezaji mmoja, amevaa jezi ya bluu na nyeupe yenye mistari. Anashika mpira kwa mguu wake wa kushoto huku akisonga mbele. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi na kaptura ya kijani na anakimbia kuelekea mpira. Nyuma yao watazamaji wengi wako wamevaa. Wamejaa kwenye uwanja wa michezo wakishuhudia mchezo huo. Bendera na matangazo yanaonekana kando ya uwanja ikionyesha ni mchezo rasmi wa ligi ya nchi ya Kenya.

Mashabiki wa Tusker FC wamevalia jezi za manjano zenye nembo ya Tusker wanashuhudia mchezo. Shabiki mmoja aliyekatikati amevaa kofia nyeusi na fulana ya njano, anaonekana akipiga kelele kwa furaha akiwa ameinua mkono wake juu na kutawanya kitambaa chenye nembo ya Tusker. Shabiki wengine wengi wako nyuma yake baadhi wakiwa wameinua mikono yao na kuonekana wanashangilia hali inaonyesha ushindi shamrashamra za mashabiki wakishangilia timu yao.

Kuna watu walioketi kwenye viti vya kungonjea wakimsikiza mwananmume mzee, aliyeketi mbele yao. Nyuma yao kuna madirisha na milango ya chuma na ndani kuna mtu mwingine anayeonekana kuwa amevaa sare ,inawezekana wako katika kituo cha afya ,ofisi au eneo lingine la huduma za umma wakisubiria kupata maelezo fulani.

Rais wa Kenya, Willia Ruto amekishika kitabu chake cha mkimbiti mbele yake labda katika hafla yakuapishwa au hotuba. Amevalia suti nyeusi na tai nyekundu. Upande wake wa kushoto mwanamke amevalia vazi rasmi akisimama nyuma ya kinara cha kutumia na mikrofoni. Upande wa kulia wa rais mwanamke mwingine amevalia koti ambaye ni bibiye. Nyuma yao matimu kubwa ya watu na mabendera ya Kenya.

Ofisi yenye wafanyikazi wawili, mwanaume na mwanamke, wakihudumia wateja kwa kutumia kompyuta. Ishara juu ya dawati inaonyesha huduma za birth and death certificates , ikionyesha ofisi hiyo inatoa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Mabango chini yanasisitiza efficient government services available at the convenience of the citizens na viti mbili vyeusi mbele yao.

Kundi la wanaume la wachezaji wanaonekana wamekusanyika pamoja wakiwa wamevalia jezi za bluu zenye maandishi Bandari FC wanasherehekea goli au ushindi. Wamejikumbatia na kugusana wakionyesha furaha na umoja wa timu. Nyuso zao zinaonyesha msisimko mkubwa la tabasamu pana.

Kundi la wanaume walio na kofia za chungwa wamekusanyika nyuma ya jukwaa la ODM. Msemaji mkuu mwenye suti nyeusi na tai zambarau anaonekana akiongea. Wengine wanasikiliza huku nyuma yao kuna jengo au bango.

Wachezaji watatu wa voleboli wanajaribu kuzuia mpira wakiruka juu ya wavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi yenye namba 15 mgongoni. Huku wachezaji wengine wawili wakiwa wamevalia jezi nyeupe zenye namba 6 na 2 mtawalia. Mpira wa voleboli wa rangi ya majani na buluu unaonekana angani katikati ya mikono yao iliyonyooshwa. Watazamaji wanaonekana nyuma ya uwanja wakifuatilia mchezo.

Nembo yenye mikono miwili iliyoshikana ikiwa nyeusi ndani ya duara la njano na mpaka mwekundu imeonekana wazi. Chini ya nembo, maneno tuko pamoja yameandikwa kwa herufi kubwa za njano, mandhari nyuma ya picha ni nyeusi kabisa.

Kundi la watu linaonekana limekaa katika chumba kikubwa cha huduma. Mabango tofauti yanaonekana yakionyesha huduma mbalimbali kama vile pension services, KRA services, na NSSF services . Nembo kubwa ya huduma Kenya imetundikwa ukutani ikionyesha kituo cha huduma cha serikali. Wahudumu wamo nyuma ya kaunta wakishughulikia wateja wengine.

Picha inaonyesha rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta akiwa na tabasamu kubwa akishikana mkono na mwanamke aliyetabasamu kwa furaha. Uhuru amevaa koti jekundu na shati jekundu ndani. Mwanamke amevaa gauni lenye ruwaza mbalimbali za rangi nyekundu na kijivu. Wote wawili wanaonekana katika tukio la umma chini ya muundo mkubwa wa chuma na watu wengine wanaonekana nyuma.

Sehemu tatu tofauti zimeundwa zinahusiana na tukio la kuapishwa kwa mawakili. Sehemu mbili za juu zinaonyesha mwanaume mmoja akiwa amevalia gauni jeusi na wigi nyeupe akisimama nyuma ya kinara hotuba chenye mikrofoni. Picha ya kushoto inashikilia kitabu picha ya kulia inashikilia karatasi akitabasamu. Sehemu ya chini inaonyesha kundi kubwa la mawakili wapya wote wakiwa wamevalia gauni na wigi zao wamesimama kwenye ngazi za jengo kubwa wakiwa wamepigwa picha.

Wanariadha kadhaa wakiwa wanakimbia mbio kwenye uwanja wa riadha wenye rangi ya machungwa. Wamevalia nguo tofauti za riadha zenye rangi kama vile bluu, chungwa, na nyeusi. Wote wako kwenye mwendo kasi wakinyesha nguvu na umakini. Nyuma yao kuna bendera za matangazo na umati wa watazamaji kwenye viwanja vya kukalia vya kijani kibichi.

Watu watatu wanatabasamu wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Mwanaume aliye katikati amepaka rangi za bendera ya Kenya usoni mwake na anavaa miwani ya jua. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa kofia nyeupe na nguo nyekundu huku mwanamke aliye upande wa kulia akiwa amevalia nguo nyekundu na kofia ilipambwa kwa manyoya ikionyesha tamaduni au shamrashamra za kitamaduni. Wote wanaonekana kuwa na furaha na mwanaume anashikilia kopo la kinywaji.